Hili ni eneo kwa ajili ya utoaji huduma ya afya ya kinywa na meno, hapa ni sehemu ya mapokezi ambapo wateja wanasajiliwa na kuelekezwa sehemu ya huduma.

Hii ni hospitali kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa kinywa na meno. Daktari yupo tayari kwa ajili ya kumuhudumia mgonjwa wa meno.

Hii ni hospitali kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa kinywa na meno. Madaktari wapo tayari kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa meno.

Hii ni maabara ya kisasa, kwa ajili ya utoaji wa huduma ya afya ya meno na kinywa. Madaktari wapo kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa wa meno.

Hospitali kwa ajili ya huduma ya kinywa na meno. Mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa mgonjwa wa meno.

Hapa ni hospitali kwa ajili ya kuhudumia afya ya kinywa na meno, mtoa huduma yupo katika harakati za kuonyesha kwa vitendo jinsi ya kusafisha au kuhudumia meno.

Hili ni eneo ambapo huduma ya afya ya kinywa na meno inapatikana. Daktari yupo katika chumba cha upasuaji kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa wa meno.

Hii ni hosipitali kwa ajili ya kutoa huduma ya kinywa na meno, madaktari wapo tayari kwa ajili ya kumuhudumia mgonjwa anayesumbuliwa na meno.

Hapa ni wadau wa mazingira wanahakikisha mazingira yanatunzwa na kulinda kwa kupanda miti ya aina mbalimbali.

Wanafunzi katika eneo la shule, wapo wakipanda miti kwa ajili ya kulinda mazingira yanayowazunguka. Miti husaidia kufanya hali ya hewa kuwa nzuri.

Hili ni eneo la hospitali na hii ni wodi ya wagonjwa, hapa kuna mashine za kisasa pamoja na vitanda kwa ajili ya wagonjwa mbalimbali, mtoa huduma yupo akipanga vitanda kwa ajili ya wagonjwa.

Hii ni maabara ya kisasa, maabara hii kutumika kwa ajili ya kupima magonjwa mbalimbali ya binadamu, wataalamu wa afya wako tayari kwa ajili ya upimaji wa magonjwa.

Hii ni hospitali, kwa ajili ya utoaji huduma ya kinywa na meno, mtoa huduma yupo na mgonjwa akimtibia tayari kwa kuweka sawa meno yanayomsumbua.

Katika hospitali hii hapa ni chumba cha upasuaji, madaktari na manesi wapo tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa.

Huyu ni daktari, daktari mwenye kuhudumia wagonjwa, daktari ana furaha kwa ajili ya kusaidia maisha ya binadamu.

Huyu ni daktari, daktari mwenye kutibu magonjwa mbalimbali, daktari ni mwenye furaha akifurahia kazi yake.

Hawa ni wataalamu wa afya. Hapa wako katika picha ya pamoja. Hapa kuna madaktari bingwa, kuna wauguzi pamoja na wahudumu wa kawaida.

Hii ni hospitali kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa mbalimbali wenye matatizo ya akili au msongo wa mawazo, mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kumsikiliza mteja wake.

Hii ni wodi ya wazazi katika hospitali, mzazi anapokea msaada wa blanketi pamoja na nguo za mtoto kutoka kwa chama cha wajasiliamari.

Hiki ni kituo kwa ajili ya kliniki ya watoto wadogo, hii ni mizani na mtoto yupo katika mzani huu kwa ajili ya kupimwa uzito.

Dawa ya asili iliyopo katika pakiti. Hii ni dawa ambayo hutibu maradhi mbalimbali ya binadamu.

Hizi ni dawa za asili, zitokanazo na mchanganyiko wa bidhaa mbalimbali. Hapa kuna matunda, matunda haya mchanganyiko wake hutengeneza dawa za asili.

Huu ni mmea ambao ni tiba ya asili kwa ajili ya magonjwa ya binadamu, mmea huu hutibu maradhi mbalimbali kwa ajili ya afya ya binadamu.

Dawa mbalimbali za asili, dawa hizi hutumika kutibu maradhi ya aina mbalimbali; vyungu vyeusi vipo na dawa mbalimbali ndani yake.

Hili ni shamba kubwa kwa ajili ya ulimwaji wa zao la katani, katani hizi hutumika kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya binadamu.

Duka kwa ajili ya uuzaji wa dawa za asili hizi ni dawa za aina mbalimbali ambapo hutibu magonjwa tofautitofauti.

Huo ni mchanganyiko wa vitunguu maji pamoja na limao, mchanganyiko huo unatengeneza dawa ya asili yenye kutibu maradhi mbalimbali.

Hii ni dawa ya asili mmea huu hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, mtaalamu wa madawa ya asili yupo tayari kwa ajili ya kuchukua dawa hii.